Watu wanaonekana wakifanya kazi katika kituo cha umeme cha njee, kilichojaa transifoma, nyaya za ngungu na nguzo za usambazaji. Wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kusimamia au kutunza miundombinu.

Nguzo za umeme zilizounganishwa na nyaya za nguvu zinaonekana zimesimama katika eneo la wazi, zikiunganishwa na vifaa vya usambazaji vilivyo elekea kwa watumiaji.

Mnara wa umeme wa juu umesimama kwa udhibiti katika mandhari ya mlima na miti, nyaya zake ndefu zikichuana angani kama mishipa na maisha ya kisasa, muundo wake wa chuma unaakisi uimara wa miundombinu.

Nguzo za umeme za mbao, zilizo simama wima zinazobeba waya nyingi, waliyounganisha na sanduku la bluu kilicho na maandishi juu yake ambayo ni "transformer" husambaza umeme katika sehemu za mjini au viwandani.

Kiwanda kikubwa katikati ya madhari ya kijani kibichi. Kuna mlima ukizunguka kama walinzi wa asili. Miundombinu yake imemea kwa ustadi. Mabomba, mitambo na minara ya kutosha. Moshi kuonyesha shughuli endelevu ya uzalishaji.

Transfoma ya umeme iluyowekwa juu ya nguzo ikiwa imeunganishwa na nyaya nyingi zinazounganisha nguzo nyingine, transfoma kama hii hutumika kubadilisha umeme, kazi yake ni kuhakikisha umeme unafika salama.

Sehemu ya barabara ya kuvuka kwa watembea miguu, kukiwa kuna watu wawili pembeni, mmoja amevaa shati la njano na mwingine nguo ya bluu, wakiwa wanavuka barabara hiyo. Ikionyesha shughuli za kawaida katika mazingira ya mjini.

Kundi la watu wamesimama kando ya barabara, huku afisa wa polisi maevaa sare zake yenye mistari ya njano akiwa mbele, madhari inayodokeza uwepo wa tukio maalumu linalopelekea mkusanyiko wa kijamii maandamano, na shughuli ya usalama.

Sehemu ya nje ya barabara kuna magari makubwa mawili lori, daladala pia magari madogo, pembeni kuna majengo yanayoendelea kujengwa, kunawatu mbalimbali wakivaa nguo za kazi wakiwa wanajenge majengo hayo.

Mtaa wenye shuhuli mbalimbali za usiku. Kuna mtu amesimama karibu na kibanda cha rangi ya bluu, kinachooneka kuwa mashine ya kidigitali ya kutoa huduma. Mavazi ya huyo mtu ni mepesi, akivaa suruali na fulana.

Maisha wa kila siku mjini ambapo kuna kundi la watu wamesimama kando ya barabara yenye magari ya kila aina, kutoka kwenye matatu za abiria hadi magari binafsi.

Eneo lililojaa taka mbalimbali kama plastiki na mabaki ya vitu vingine, likiwa ni ishara ya uchafuzi wa mazingira unaotokana na utupaji holera wa taka, changamoto inayohitaji hatua za haraka za usafi na elimu ya jamii kuhusu uhifadhi wa mazingira.

Vipande vya mashine vilivyotupwa vikiwa na kutu na uchafu, vimezagaa katika eneo la taka. Mabomba ya chuma, plastiki na sehemu nyingine zilizoharibika zinaonyesha athari za muda wa mazingira kwa vifaa vya viwandani.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya kazi likifanya kazi kwa bidii katika eneo lenye taka nyingi, wakikusanya na kuondoa uchafu kwa makini na mshikamano. Mandhari hii inaakisi juhudi za kijamii za kusafisha mazingira.

Katika eneo la wazi lenye paa la chuma, vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio vikionekana kutumika katika kuhifadhi au kuchakata takataka.

Lori la kijani limeegeshwa katika eneo lenye takataka nje, zilizotapakaa, huku watu wakionekana wakifanya kazi ya kuzoa au kuchambua taka, katika mazingira yenye majengo na miti kwa mbali.

Eneo la dampo lililojaa takataka mbalimbali likionyesha changamoto kubwa za usimamizi wa mazingira mjini, watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama katikati ya rundo hilo wakitafuta vitu vya kurejelea wahusika.

Chumba maalumu chenye mifuko mikubwa ya plastiki na vifurushi vilivyokusanywa, vimepangwa kwa utaratibu na karibu na mashine ya kuchakata taka; ishara ya juhudi za kuhifadhi mazingira kupitia urejerezaji wa taka za plastiki.

Watu kadhaa wakiwa barabarani katika mji, wamevaa nguo za rangi tofauti na tolori mbele yao, wakiwa wanafanya usafi wa mazingira kuhakikisha eneo hilo linaonekana zuri.

Karo ya ukuta wa mawe takataka mbalimbali kama plastiki na mabaki ya nyumbani, zimetupwa hovyo zikichafua mandhari na kuashiria changomoto ya usimamizi wa mazingira wa eneo ya makazi ya sehemu hiyo.

Sehemu ya kutupa takataka imejaa kupita kiasi na baadhi ya takataka zimeanguka chini pembeni yake, hali inayoonyesha changamoto ya usimamizi wa taka na athari zake kwa usafi wa mazingira katika eneo ya makazi.

Eneo la nje la barabara ambapo kuna mifuko ya takataka ya rangi mbalimbali kama; buluu, kijivu iliyojaa karatasi, plastiki na vifaa vingine vya taka. Vilivyotupwa kwa wingi vikionesha hali ya chafu.

Sehemu ndogo ya nje ambapo pembeni yake kuna tenki kubwa la maji, kuna taka za plastiki zilizofungwa kwenye mifuko meusi tayari kwa ajili ya kutupwa.

Gari la taka la rangi ya machungwa lipo kazini, huku wafanyakazi wawili waliovaa sare wakihusika katika ukusanyaji wa taka, mmoja wa wafanyakazi anaonekana akibeba mfuko wa wataka kuelekea sehemu ya nyuma ya gari na mwingine akiwa anasaidia.

Vitu vya plastiki vinavyotumika mara moja kama vile vikombe, vijiko na mirija vimetupwa inaonekana ni eneo la taka au sehemu ya kutupia ikieleza changamoto ya uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na taka za plastiki.

Kundi la watu wakifanya kazi katika kituo cha kuchakata au kuchambua taka. Inaonekana kuwa sehemu ya kusafisha na kupanga taka za plastiki au vifaa vya elektroniki vilivyoisha muda.

Wafanyakazi wa uhandisi wa miundombinu wapo ndani ya shimo wakifanya ukarabaki wa bomba la maji, wakiwa wamevaa mavazi ya usalama kama vile helmeti na nguo za kung'aa ishara ya kazi ya kitaaluma katika mazingira hatarishi.

Bomba kubwa la chuma likiwa sehemu ya mfumo wa usambazaji au uchujaji wa maji, huku mazingira ya karibu yakiwa na mimea na miti inayodhihirisha mandhari ya kijani nje ya jengo.

Gari la maji limeegeshwa juu ya tenki kubwa la kuhifadhi maji, likiwa na maandishi yanaonesha matumizi yake. Huku muundo wake wa kipekee ukionyesha ubunifu, au marekebisho ya kiufundi katika usafirishaji wa maji.

Tanki kubwa la maji la mviringo, lililowekwa juu ya jengo kwa msaada wa chuma. Linatumika katika ugawaji wa maji kwa jengo hilo, labda kwa matumizi ya kila siku kama kuoga, kusafisha au kumwagilia bustani.

Lori la maji lenye tangi la rangi ya bluu, limewekwa katika eneo la nje karibu na jengo na mfumo wa maji mkubwa wa plastiki nyuma yake. Kuna mtu mmoja amevaa jezi nyeusi na kofia nyekundu, akisimama karibu na lori.

Kikundi cha watu watatu, waliovaa kofia na mmoja amevaa kitambaa, pembeni ya bomba jeusi ; wanaonekana kama ni wafanyakazi, wakiwa wanarekebisha mitambo ya maji, katika eneo hilo.

Bomba kubwa la zege lililo lala ardhini pamoja nabomba la plastiki au chuma la rangi ya kijani. Vyote vikiwa katika eneo la wazi lenye majani na mawe. Nyuma ya mabomba hayo, kuna mbao zilizopangwa na uwoto wa asili ukionyesha ishara ya mazingira ya kijijini au sehemu ya ujenzi wa mifumo ya miundombinu.